Muktadha ni wa kielimu ambapo pale kuna darasa la kidato cha kwanza ambacho kinaitwa kidato cha kwanza kiwango cha 'R', ambapo wanafunzi wanaweza kufunzwa pale waweze kuweza kuelimishwa ili baadaye waweze kujikimu katika maisha yao. Baada ya kujizia na chuo kikuu waweze kujifunza katika kiwango fulani, baadaye waweze kuwa wananchi wa kuaminika na waweze kuwa wenye tajriba mbalimbali.

Muktadha ni wa shule ambapo kuna pale gwaride ambapo wanafunzi wanawezakuja kusimamia ili waweza kupewa mawaidha na wanafunzi wao. Lingine kuna mlingoti wa kuwekea bendera. Pale nyuma kuna mahali pa kusimama panapotokea kisa cha moto. Vilevile kuna tanki ya maji ambayo yanaweza kutumika kwa shughuli nzima ya kutunza maji kwa minajili ya matumizi pale. Miti pia zimepandwa na zimewekwa vizuri kwa kueneza urembo kwenye shule.

Muktadha ni wa elimu, ambapo pale kuna mbao, vilevile kuna kile kifutio, pia kuna pale kile kipimio ambacho mwalimu anaweza tumia anapotaka kuchora zile mistari anapofunza hesabu na vilevile pale kuna darasa ambao wanafunzi wanaweza kukalia wanapofunza. Naam asante.

Muktadha ni wa mchezo, mchezo wa kandanda ambao unahusisha wale ambao wakona ulemavu mbalimbali wanacheza pale soka na vilevle wakona zile vitu zinazowasaidia kutembea vizuri , ili uaweze kuhusisha ili wao pia wajihisi kwamba ni sawa pamoja na watu wengine .

Muktadha ni wa kielimu ambayo inahusisha pale kuna darasa ambayo pia iko na madawati pale. Wanafunzi wanaweza kuzikalia wanapofanya shughuli zima za kusoma ama wanapofunzwa . Vilevile kuna chati pale katika ubao ambayo pengine inaashiria kwamba wana shughuli zima za masomo inaendelea vyema. Naam.

Elimu ambayo inahusisha wale watoto ambao ni wadogo, wanaeza waita wa chekechea, wako katika shuguli nzima ya kufunzwa vile wanaweza kuandika, na kusoma lutofautisha hii ni, kushoto na ile ni kulia, vile vule wanafunzwa ku, cheza na kuweza lusoma vizuri na kuweza ku, kuwa katika shuguli nzima za ule elimu ya kawaida.

Kuna pale kipadi ya kipanya, kuna kiwambo, kuna tarakilishi la dawati, kuna kitengo kikuu cha uchakataji. Gundi ya karatasi pia iko pale, kuna kalamu, kuna pale dawati, kuna kiti na vilevile kuna vikombe pale nyuma. Asante.

Katika mchezo wa riadha unaendelea pale. Unawahusisha wale ambao hawawezi kuona ama vipofu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Kenya na nchi zingine za mbali. Wasikilizaji ama watazamaji wako pale wameweza kuja kutazama kinyang'anyiro chenyewe na vilevile kipindi chenyewe kinaendelea.

Muktadha ni wa kielimu ambapo pale kunaishara inachoonyesha kwamba ni shule ya upili, ambapo pale kuna ofisi ya shule yenyewe, ukifuatilia mkono wa kulia vilevile shughuli nzima ya elimu inaendelea apa.

Inahusisha wachezaji kutoka sehemu mbalimbali za nchi zikiwemo Kenya na inahusishwa wale ambao wako na ulemavu. Imebaki wanakuja kudhihirisha ueledi wao katika mchezo yenyewe na wanakuja kukimbia zile mbio za mita mia moja, kuna mia mbili na hata kuruka kuenda juu.

Eneo hili ambapo pana pale mwanafunzi ambaye pengine amekalia kiti chake cha wale ambao wamelemewa au walemavu akiwa na vitabu ambazo vile inamsaidia kusoma na vile vile ana saa ambayo inamuelezea muda ambao anaweza kutumia asije akapoteze muda wake pale anaposoma.

Muktadha ni wa elimu, haswa kile kiwango cha kitengo cha mchezo ambacho inahusisha wanariadha. Wako katika kinyang'anyiro chenyewe na kuna pale mwingine ambaye tiyari anasherehekea ishara kwamba, tayari ashapata ile ushindi. Mwingine pia wanamfuata kwa ukaribu sana. Uwanja umejaa. Pale nyuma kuna wale ambao waweze kuwashabiki.

Muktatha ni wa elimu ambapo kuna waziri wa elimu ambao unahusisha wanafunzi, ama wasomaji ambao wako na shida ama ulemavu mbalimbali, ama shida ya watu ambao wako na shida tofautitofauti, anajaribu kuwahutubia ili pengine kuwaelezea jinsi wanavyoweza kuimarisha masomo katika sekta hiyo.

Wanariadha wako katika pilka pilka zao za kufanya zoezi yao katika kinyang'anyiro yenyewe inayohusisha wanawake pamoja na wanaume, kuna watazamaji pale nyuma ambao pia wamekuja kutazama mchezo yenyewe.

Muktadha ni wa kielimu, ambapo pale kuna gwaride ambayo imetengenezwa vizuri, kuna maua pale. Kuna kile mlingoti wa kuwekea bendera, kuna darasa ambayo imejengwa kwa ustadi na kuna madirisha pale kuna milango, ambazo zimewekwa vizuri na shughuli nzima ya elimu inaendelea.

Muktadha ni wa elimu pale wanafunzi wanaweza kuelimishwa jinsi wanavyofaa kuweka takataka vizuri ili kutoweze kuchafua mazingira yao. Kuna zile vibuyu tofauti tofauti ambazo zimeweza kuweza kubandikwa ili mtu anapoweka takataka anaweka katika sehemu ambayo inafaa.